Magari kadhaa ya aina tofauti yameegeshwa kwa utaratibu yakionyesha kuwa hapa ni sehemu iliyopangwa ya maegesho. Aina mbalimbali za magari zinaweza kutumika kwa mahitaji tofauti, kama vile usafiri wa kibinafsi, biashara, au utoaji wa huduma.

Magari ya kifahari ya michezo, yameegeshwa ndani ya chumba yakiwa yamepangwa kwa ajili ya mnada. Moja ya magari hayo yana nembo ya Mercedes ikidhibitisha ubora na thamani yake. Magari haya huvutia wapenzi wa magari wenye uwezo wa kifedha.

Picha hii inaonyesha risiti ya mapato kutoka mamlaka ya bandari Kenya au KPA. Risiti hii inaashiria malipo ya huduma mbalimbali zinazotolewa bandarini kama vile usafirishaji wa mizigo na inaonyesha shughuli muhimu za kiuchumi zinazofanywa hapa.

Kuna bango la Anziano Insurance Agency lenye mchoro wa pikipiki. Kwenye bango hilo kuna bei za bima. Mwaka mmoja, TPO ni 4000, na miezi sita, 2500 . Zikionyesha huduma za bima ya pikipiki wanazozitoa.

Ni duka la mpesa lenye rangi ya kijani. Ndani kuna fridgi iliyo na vinywaji na pia ninaona mitungi ya maji. Maduka kama haya ya mpesa ni muhimu sana hapa kenya kwa kuwa yanatoa huduma za kutuma na kutoa pesa, kulipia bili na hata kununua muda wa maongezi. Ni kituo muhimu cha biashara na mawasiliano.

Ndani ya bucha nyama mbalimbali zinaonekana zikiwa zimepangwa vizuri, watu waliovalia makoti meupe ya kitabibu wanatoa huduma na mahali hapo panaonekana pamesafishwa vizuri kuashiria umakini katika usafi wa chakula.

Duka la matunda lenye matunda mengi tofauti yakiwemo ndizi, machungwa, maapulo, mananasi, maembe na parachichi. Biashara hii inatoa matunda mabichi na yenye virutubisho muhimu kwa ajili ya afya ya wateja.

Picha hii inaonyesha mkono ulioshikilia noti kubwa ya shilingi elfu moja ya Kenya. Chini yake juu ya meza ya mbao yenye rangi ya kahawa. Kuna noti nyingine ndogo ya shilingi hamsini. Hizi ni mifano ya sarafu za Kenya zinazotumika nchini Kenya.

Picha hii inaonyesha gari la buluu likiwa limebebwa juu ya lori la kubeba magari lililoundwa mahususi kwa kubeba magari mabovu. Gari hilo lina rangi ya samawati na lori lenyewe lina rangi nyeupe kabisa.